Wanaume wawili wenye ulemavu wa mguu wanacheza mpira wakitumia magongo. Inaelimisha jamii kuhusu watu wenye ulemavu na jinsi ya kuwakubali katika jamii. Pia inaonyesha ulemavu si kikwazo katika michezo.

Mwanariadha anaruka kwenye mchanga katika uwanja wa wanariadha. Kuna umuhimu wa masomo na elimu ya michezo katika kukuza vipaji na afya. Michezo inaweza kuwa ajira na inachangia kujenga uchumi wa nchi.

Ubao mweupe unaotumika darasani na rula. Swali limeandikwa kwenye ubao huu kwa wino. Swali linauliza herufi ndogo hutumika wapi na alfabeti zimeandikwa kwa herufi ndogo. Hii ni taswira ya elimu.

Mlango wa rangi ya kahawa. Kuna onyo iliyoandikwa kwa karatasi inayosema, hakuna kutoka kwa wanafunzi na picha lenye onyo la hakuna kutoka. Hii ni taswira ya elimu.

Ubao mweupe ulioandikwa na kalamu ya wino. Ubao una swali unaouliza, Samweli alijibu vipi alipoitwa na Mungu?. Hii ni taswira ya elimu ya kikristo.

Mwanariadha mwanamke mlemavu anayeendesha baiskeli maalum ya mikono kwenye uwanja wa michezo. Kuwaelimisha watu kuhusu walemavu na michezo ya walemavu, huondoa unyanyapaa na kukuza ushirikishaji katika jamii.